Meza imejaa mashati ya wanaume yaliyokunjwa kwa ustadi. Yamepangwa kwa rangi tofauti kama vile samawati, nyeupe, kahawia na kijivu. Baadhi yana miraba midogo. Upande wa kulia kuna bango nyekundu, likionesha kuwa kuna punguzo la bei. Nyuma ya meza, kuna nguo zilizoning’inia kwenye rafu. Kuta za duka zimepakwa rangi ya kijivu.

Dami kilichovalishwa kofia kubwa ya jua, miwani ya jua ya manjano, na nguo ndefu yenye rangi nyingi iliyo na mchoro unaofanana na ngozi ya nyoka. Nyuma yake kuna safu ya miwani ya jua, kando yake kuna korido. Taa inaonekana kuwa na nuru nyingi.

Duka la nguo linaonekana likiwa na mashati mengi ya miraba-miraba yaliyopangwa kwa umakini juu ya meza za mbao. Mashati haya yana rangi mbalimbali kama vile samawati, kijani na nyekundu, zikionyesha mtindo wa kipekee. Kwa mbali, nguo nyingine zikiwa zimepangwa pia zinaashiria kuwa duka hili lina bidhaa nyingi tofauti.

Safu ndefu za suti za wanaume zinazaoning'inia kwenye racks kwenye duka la nguo. Kuna rangi ya mitindo mbalimbali zikiwemo suti za samawati, nyeusi , kijivu na hata za miraba. Suti zote zinaonekana mpya na zimewekwa lebo za bei.

Kishati cha rangi ya kahawia nyepesi chenye kofia na kamba zilizoning'inia mbele kikiwa kimeninginizwa ina mfuko mmoja mkubwa mbele unaounganisha pande zote mbili lebo ya bei ya Mr price inaning'inia kutoka kwenye Kishati, nyuma yake kuna nguo zingine zilizoningwa zinazoashiria kuwa kishati hiki kiko katika duka la nguo.

Gari aina ya Toyota passo lenye rangi nyeusi limeegeshwa kwenye barabara iliyo pambwa kwa matofali chini ya anga ya samawati iliyo jaa mawingu meupe. Nyuma yake kuna kori jekundu la kubebea mizigo. Bango la matangazo linaonekana kwa umbali.

Eneo la maonyesho ya magari ya kifahari yakiangazia gari tatu za kisasa zenye rangi ya kuvutia, kijivu, bluu, kijani na machungwa kijani. Magari haya yamesimama ndani ya chumba chenye madirisha makubwa ya kioo yakiakisi taa za ndani na mandhari ya nje. Rangi za angavu zinavutia macho zikionyesha muundo wa kipekee na ubora wa hali ya juu.

Gari aina ya SUV lenye rangi nyekundu limeegeshwa kwenye lami likielekeza upande wa kulia likionyesha sehemu yake ya nyuma na upande wake wa kulia. Nambari yake ya usajili KCW 564G inaonekana wazi nyuma, magurudumu ya gari yana rimu nyeusi. Nyuma kuna chuma na jumba lenye matofali ya saruji.

Sehemu ya ndani ya gari, yenye rangi ya zambarau iliyokolea, ikilenga upande wa dereva. Kiti cha dereva kimetengenezwa kwa kitambaa cheusi na sakafu ina mkeka mweusi wenye muundo wa wa mpira. Dashibodi ni nyeusi ikiwa na usukani, radio na vidhibiti vingine vya gari. Mlango wa dereva umefunguliwa ukionyesha rangi ya nje ya gari. Kupitia dirisha la mbele, magari mengine na majengo yanaonekana.

Gari ndogo aina ya Suzuki Alto, jeupe la abiria limeegeshwa kwenye eneo lisilo kuwa na lami. Gari lina namba ya usajili, KDH 990J , inayoonekana wazi mbele. Magurudumu yana rimu ya rangi ya fedha. Nyuma ya gari, kuna ukuta wa mawe na mazingira yanaonekana kuwa ya nje na ya asili. Anga ni safi na lina mwanga wa jua.

Wanaume wawili wanasalimiana wakionyesha ishara ya makubaliano au kukamilika kwa biashara. Mtu aliyevaa suti anashikilia funguo za gari juu ya mikono yao iliyokabana akimkabidhi funguo mteja wake. Nyuma yao magari mawili moja nyeupe na jingine jeusi yanaonekana yakiashiria kuwa yako kwa eneo la mauzo ya magari.

Gari jeusi la kisasa limeegeshwa kwenye nyasi. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo huku mwingine ameketi chini. Huenda wanahudhuria tukio. Wamezungukwa na miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi. Magari mengine pia yanaonekana katika eneo hilo.

Wanaume wawili ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja akiwa anatabasamu huku akiweka mkono yake mfukoni, mwingine akiongea na mteja labda akieleza gari fulani. Sehemu ya mbele, kuna gari jekundu likionyeshwa sehemu yake ya mbele. Nyuma yao kuna magari mengine yaliyoegeshwa ndani na nje ya chumba cha maonyesho, yakionyesha aina tofauti za magari zinazopatikana. Kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia.

Gari mpya ya kisasa imegeshwa barabarani na gari jingine jeupe linaonekana nyuma yake. Magari haya yamegeshwa karibu na jengo lenye maandishi ya Kiarabu na Kiingereza yanayosomeka Alrif, yaliyo wekwa juu ya mlango. Barabara iliyo mbele ina mstari wa manjano wenye umbo wavi. Hili linawa eneo la kuegesha magari. Angali na onekana kuwa na mawingu hafifu.

Gari jeupe la kubeba abiria kati ya kumi na mmoja na kumi na wanne limeegeshwa nje. Sehemu ya nyuma ya gari lina madirisha meusi. Kwenye upande wa mbele, kuna kioo cha pembeni cheusi na muundo wa mbwameitu mweupe uliowekwa. Tairi zake zina rimu za kisasa za feha. Nyuma ya gari kuna jengo lenye kuta za rangi mbalimbali. Kwenye kona ya kushoto ya picha, kuna pipa la taka jekundu. Kuna kivuli cheusi chini ya gari kikionyesha jua kali.

Gari aina ya Toyota Prado lenye rangi ya kijivu iliyokolea, likiwa limeegeshwa kwenye eneo wazi lenye nyasi na changarawe. Gari lina nambari ya usajili KDK. Taa za nyuma zinaonekana wazi, zikiwa na muundo wa kisasa. Kioo cha nyuma kina kibandiko kidogo upande wa juu kushoto. Juu ya gari, kuna pau za paa zenye rangi ya fedha zinazodokeza uwezo wa kubeba mizigo. Nyuma ya gari kuna ukuta wa zege na mimea.

Ndani ya kiwanda kikubwa. Safu ya mabasi yanayo tengenezwa yanaonekana wazi yakiwa katika hatua mbalimbali ya ujenzi. Baadhi yanaonekana yamepakwa rangi ya machungwa huku mengine bado ni meupe yakionyesha muundo wao wa chuma. Mistari ya njano na kijani inaonekana chini. Inaweza kuwa reli au njia ya kuongoza. Taa nyingi zilizo wekwa juu zinaangazia nafasi yote ya kazi.

Magari mengi yamepakiwa kwenye maegesho kubwa ya magari, magari haya ya rangi tofauti yakiwemo meupe dhahabu na meusi na yamepangwa kwa mstari mrefu yakionyesha idadi kubwa ya magari yanayopatikana nyuma ya magari kuna majengo marefu yenye gorofa nyingi upande wa ushoto wa maegesho kuna nyasi chache za kijani zilizoota.

Gari aina ya Mitsubishi Pajero limeegeshwa kwenye maegesho ya ndani. Gari hili lina rangi ya kijivu isiyong'aa. Magurudumu yake makubwa yana matairi imara. Mbele ya gari kuna mlinzi mkubwa wa chuma inayolinda bampa na grili. Gari jingine jeupe linaonekana katika sehemu upande wa kushoto.

Gari aina la Toyoya Mark X la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae. Namba ya usajili KBV 946E inaonesha wazi nyuma ya gari. Nyuma yake kuna majengo ya maduka moja yapo likiwa na jina Source na gari lingine jeusi limeegeshwa upande wa kushoto. Inaonekana ni mchana na jua lina waka.

Gari la SUV limeegeshwa barabarani, likiwa na sanduku kubwa mbele na magurudumu ya rangi nyeusi. Upande wa mbele una muundo wa kisasa na kuvutia. Gari linapishana na miti ya kijani kibichi na majengo mengine yaliyo mbali.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma vilivyofunikwa kwa ngozi nyeusi. Milango ya nyuma iliyowazi pande moja na paa la gari lililo na kioo likiashiria kuwa lina sun roof . Sakafu ya gari imewekwa mkeka mweusi. Mwanga wa jua unaingia kupitia kwa dirisha.

Gari nyeupe aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo la wazi likionyesha upande wake wa mbele na ubavu wa kulia. Magurudumu yake yana veili nyeusi, nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa likiwemo gari jeusi na lingine la rangi ya kijivu.

Gari jeupe aina ya Toyota hiace limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Mlango wa abiria umefunguliwa. Gari lina nambari ya usajili KDR 963V. Inaonekana wazi mbele. Nyuma ya gari kuna jengo lenye nembo ya M-Pesa likionyesha kuwa ni eneo la biashara. Mti wenye majani mabichi unaonekana upande wa kushoto wa gari. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa yenye jua.

Magari matatu, yameegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye sakafu ya kung'aa. Gari la mbele kabisa ni nyeupe likifuatwa na jekundu na la nyuma ni jeusi. Yote yanaonekana kuwa SUV ndogo. Sakafu inaakisi mwangaza na madirisha makubwa yanasababisha mazingira kuwa angavu. Nguzo za chuma, zinaonekana zikishikilia paa na kuna baluni za mapambo zikitanda juu.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama karibu na gari jeupe la umeme ambalo linaloonekana likichajiwa. Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi akiwa ameshika plug ya kuchaji na kuishikilia kwenye gari. Mwanaume mwingine amevalia shati nyeupe akimtazama yule anayechaji.

Gari la rangi la fedha limeegeshwa kwenye eneo la lami lenye vigae. Gari hili lina muundo wa sedani likiwa na taa za mbele zenye mwanga mkali na rimu za kung'aa. Magurudumu yana diski za breki zenye rangi nyekundu. Nyuma ya gari kuna jengo la kisasa lenye maduka. Mwavuli mwekundu unaonekana karibu na jengo ukiongeza rangi kwenye picha. Gari lina nambari la usajili KBV 949 E .

Mkono mmoja ukiwa umeshika funguo za gari na kuzikabidhi kwa mkono mwingine. Mkono unaokabidhi funguo una kucha zilizopakwa rangi nyekundu na amevaa suti lenye mikono mirefu nyeusi na zenye mistari nyeupe. Mkono unaopokea funguo ni wa mwanamume mwenye ngozi nyeusi na amevaa suti nyeusi na shati jeupe. Nyuma ya mikono hio kuna gari nyekundu likiwa limewekwa wazi kidogo.

Gari ya kale lenye rangi ya fedha na magurudumu ya kahawia limeegeshwa kwenye barabara iliyojengwa na mawe. Kuna taa mbili kubwa mbele zikiongeza uzuri wa gari. Nyuma yake kuna ukuta wa mimea ya kijani kibichi. uwepo wa kisanduku cha mbao kando ya gari unaongeza mguso wa zamani. Gari hili ni mfano mzuri wa kuhifadhi magari za kale.

Gari jeusi aina la Honda stream limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la nje. Gari lina magurudumu zenye rangi ya kijivu. Madirisha ya gari yametiwa giza. Nyuma ya gari kuna muundo wa kivuli unaoungwa mkono na nguzo za manjano unaoashiria eneo la kuegesha magari. Eneo la egesho lina vigae vya rangi ya kijivu vilivyo pangwa kwa muundo wa zigizaga. Anga ni buluu na safi ikionyesha siku enye jua kali.

Gari ya michezo yenye rangi ya kijivu iliyokolea imeegeshwa mbele ya jengo kubwa la viwanda lenye nembo ya Cargojet inayong'aa. Taa za gari zinawaka zikitoa mwanga mkali mbele. Mistari miekundu chini ya gari inaongeza mvuto wa kimichezo. Hizimu zake zina muundo wa kipekee.

Gari aina ya SUV nyeupe inang'aa ikiwa imeegeshwa barabarani. Taa zake za mbele zinaangaza kwa rangi ya machungwa. Grili ya mbele ina nembo ya Volkswagen katikati na sehemu za chini za bumpa zimetengenezwa kwa umaridadi na mistari nyeusi. Kuna stiker ndogo nyekundu iliyoandikwa Hill Autoshop kwenye kioo cha mbele. Nyuma ya gari kuna miti ya kijani na majengo. Lami ya barabara inaonekana safi.

Magari matatu yameegeshwa kwenye nyasi chini ya anga safi. Gari la mbele kabisa upande wa kulia ni la aina ya X-Trail nyeusi, likifuatwa na garl ya samawati aina ya Nissan Note, kisha gari ndogo jeusi upande wa kushoto. Kila gari lina nambari ya usajili KDR 202A. KDK 849T na KDG 328G mtawalia. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na magari. Miti na vichaka vipo nyuma.

Watu watatu wako ndani ya chumba cha maonesho ya gari. Mwanaume mmoja labda muuzaji wa magari amevalia suti na miwani akishika ubao wa samawati akiongea. Watu hao wengine wawili, mwanaume na mwanamke, wanaonekana kuwa na furaha na wana tabasamu wakiangalia kuelekea kwa muuzaji. Nyuma yao, magari ya kifahari yaneonekana. Mwangaza kutoka madirisha makubwa yanaangazia eneo.

Gari aina ya Landcruiser lililoegeshwa lina rangi nyeusi na rangi ya fedha kwenye sehemu zake za chini. Kwenye paa la gari kuna chuma chenye matundu kinachofaa kubeba mizigo mizito. Upande wa mbele kuna chuma kigumu cha kulinda gari. Nyuma ya gari kuna shamba kubwa la kijani kibichi na baadhi ya miti. Namba ya usajili ya gari ni KAC 1B. Anga ni ya samawati iliyo wazi.

Mwanamke na mwanaume wote wakiwa wamevalia mavazi rasmi wanachunguza kwa umakini nyaraka mbalimbali, mwanaume anaonekana kufurahia na kutabasamu huku akishikilia karatasi hizo mwanamke akiwa na sura ya umakini anashikilia simu yake mkononi huku akifuata maelezo kwenye nyaraka hizo, nyuma yao kuna gari jeupe likionyesha kuwa wako katika mazingira ya maonyesho ya magari labda wakijadili ununuzi au makubaliano ya biashara.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba idadi kubwa ya magari. Lori lenyewe ni la rangi ya chungwa likiwa na chapa ya HVS kwenye teksi yake. Kuna aina mengi ya gari tofauti na rangi yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye ghorofa mbili za lori yakiwemo ya kijivu, nyeupe, nyekundu na hata moja kijani kibichi. Mandhari ya nyuma yana miti mirefu na ya kijani kibichi.

Gari hili lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi yenye rangi ya kijani kibichi likiangaziwa na jua kali. Magurudumu yake yana ng'aa yakionyesha muundo wake maridadi. Nyuma yake miti mirefu ina simama imara. Anga la samawati lisilo na mawingu linaonekana.

Gari la samawati aina ya BMW limeegeshwa kwenye lori ya kubeba magari ambalo lina rangi ya fedha. Lori hilo limesimama kwenye barabara enye unyevuunyevu labda kutokana na mvua. Nyuma yao kuna eneo la wazi lenye mimea ya kijani kibichi na miti kwa umbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa ya baridi.

Sehemu ya nyuma ya gari la kisasa ikiangazia viti vilivyofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu nyepesi. Kuna mwanga wa kutosha unaingia kupitia dirisha kubwa. Sehemu ya ndani ya mlango inaonekana wazi. Mbele, viti vya abiria vinaonekana wazi pia. Kioo cha mbele kinaonyesha taswira hafifu ya nje. Sakafu ya gari inaonekana safi.

Nasi la abiria lenye rangi nyeupe limeegeshwa kando ya barabara. Jua linaangazia gari hilo lililo na madirisha meusi. Vibandiko vya manjano na nyekundu vimebandikwa nyuma ya gari vikiashiria usalama. Anga la samawati linaonekana juu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Kuna miti ya kijani kibichi imepandwa kando ya barabara. Nguzo za umeme na nyaya zake zinaonekana kwa mbali zikipita juu ya miti na barabara.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma vilivyofunikwa na ngozi nyepesi ya rangi ya beji. Viti hivyo vinaonekana vikiwa safi na vimetunzwa vizuri. Katikati kuna sehemu ya kuegemea mikono ambayo inaweza kukunjwa. Mikeka ya samawati yenye mipira imewekwa kwenye sakafu.

Magari mapya yaliyopangika vizuri kwenye maegesho. Magari haya yana rangi tofauti zikiwemo nyeupe, nyeusi na kijivu. Kila gari linaonekana kung'aa. Anga la samawati linatawala juu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Barabara ya lami inaonekana wazi ikionyesha nafasi ya kutosha ya kuegesha magari.

Gari aina ya Toyota Hilux, yenye rangi ya nyeusi kijani limeegeshwa kwenye nyasi ndefu, kukiwa na miti mirefu nyuma. Gari lina raki ya paa, na upaa wa michezo wenye nembo ya four times four , upande wa kulia wa upande wa nyuma. Jua linaangaza kwenye gari na nyasi. Pia kuna mtu anayesimama nyuma ya gari.

Gari ndogo jeupe la chapa ya Suzuki Alto likiwa imeegeswa kwenye barabara ya udongo iliojengwa. Gari lina namba ya usajili KDJ 990J. Mbele ya gari nembo ya Suzuki linaonekana wazi kuna miti na vichaka pembeni mwa barabara , angaa linaonekana safi na lina mwanga wa jua unaopendekeza hali nzuri ya hewa.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha kiti cha dereva na sehemu ya abiria ya mbele. Mlango wa dereva umefunguka ukionyesha viti vieusi vilivyofungwa kwa kitamba na ngozi. Usukani wa gari umefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kahawia. Kioo cha paa kimefunguliwa kikionyesha mazingira ya nje. Kuna mkeka ya sakafu ya rangi ya kahawia chini ya mguu. Kupitia dirisha kuna gari jingine la rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa nje. Uzio wa chuma pia unaonekana nyuma.

Mwanamume anatembea kuelekea magari kadhaa yaliyoegeshwa. Magari hayo yamesimama kwenye eneo lenye nyasi lililozungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna gari la kijivu. Karibu nalo kuna gari jeupe likifuatwa na gari jeusi na kisha gari la samawati. Milango ya magari mengine imefunguliwa. Nyuma kuna miti na mimea mengine mingi. anga ni safi na inaonyesha kuwa ni mchana.

Gari aina ya s u v nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba chenye mwanga mkali. Gari lina muundo wa kisasa likiwa na grill kubwa ya mbele na magurudumu ya kifahari. Paa la chumba lina taa nyingi zilizopachikwa zikitoa mwanga wa kutosha. Sakafu ni nyeupe na zenye vigae. Nyuma ya gari kuna ukuta mweupe na baadhi ya samani za ofisi.

Gari aina ya SUV likionyesha ndani ya chumba cha maonyesho cha gari. Gari hili linaonekana la kifahari na limepakwa rangi nyeusi inayongaa. Magurudumu makubwa yenye muundo tata na spika yanayoonekana wazi yakiongeza mvuto wa gari. Kuna mapambo ya chrome kuzunguka madirisha na kwenye paa yakisisitiza muundo wake wa hali ya juu. Taa za nyuma zinamuonekano wa kisasa. Sakafu ya chumba cha maonyesho yenye vigae vyeupe na madirisha makubwa yanaonekana nyuma yakionyesha mwanga wa kutosha.

Gari jeupe aina ya SUV limeegeshwa lina taa zinazong'aa mbele na kofia yenye bonyeo wa hewa. Magurudumu yake yana spika nyeusi na kingo cha chuma zinazong'aa. Nyuma ya gari kuna uzio mweusi wa waya. Mbele kidogo upande wa kushoto kuna barabara au njia ndogo inayopanda juu.

Gari aina la Subari Outback, la rangi nyeusi likiwa limeegeshwa nje. Gari lina namba ya usajili KCQ 052X inayoonekana nyuma. Limewekwa kwenye eneo la lami lenye udongo na mawe madogo. Nyuma ya gari kuna uzio mrefu wa chuma. Anga ni safi na lina mwanga wa jua.

Gari jeupe lililokuwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Gari hili lina rimu za fedha zinazong'aa na madirisha meusi. Sakafu ya chumba cha maonyesho ina vigae vyeupe vinavyong'aa. Nyuma ya gari kuna nguzo nyeupe na madirisha makubwa yanayoonyesha nafasi nyingine ya chumba hicho.

Mwanaume anaye valia fulana ya kijivu. Jensi ya samawati na kofia nyeusi, anaonekana akiosha gari la zamani. Lililo bomoka kwa kiasi. Ambalo limepakwa rangi ya nyekundu. Anatumia bomba lenye nguvu ya maji. Sehemu ya mlango ya gari imetolewa ikionesha muundo wake wa ndani. Nyuma, kuna mandari ya barabara yenye udongo na magari yingine yaliyo egeshwa.

Gari la rangi ya nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami kidogo. Kuna uhariifu kidogo upande wa mbele kulia karibu na taa ukiashiria inaweza kuwa imepata msuguano kidogo. Namba yake ya usajili inaonekana wazi KCM 709K.Nyuma ya gair kuna vichaka vya kijani kibichi.

Sehemu ya nyuma ya gari la SUV jeusi labda aina ya Subaru huku buti yake ikiwa wazi kabisa. Ndani ya buti nafasi kubwa na tupu inaonekana iliyoandaliwa kwa ajili ya kubeba mizigo. Viti vya nyuma ya gari imepakiwa vizuri. Sakafu chini ya gari imefunikwa na changarawe ikionyesha mazingira ya nje yenye ardhi ya imara. Gari lionekana safi na limetunzwa vizuri.

Sehemu ya ndani ya injini inaonekana kutumika sana huku baadhi ya sehemu zikionyesha kutu na uchafu. Betri nyekundu inaonekana upande wa kulia ikiwa imeunganishwa na nyaya mbalimbali. Sehemu mbalimbali kama vile radiator , pampu na vijenzi vingine vya injini viko wazi. Kofia ya gari imefunguliwa kikamilifu ikionyesha sehemu ya ndani ya injini.

Gari jeusi la kisasa, linalo ngaa limesimama mbele ya jengo, refu lenye nguzo. Gari hili linaonekana kuwa katika hali mzuri likionesha ubora na umaridadi. Nambari ya usajili KCS inashiria kuwa gari hili lipo nchini Kenya. Anga ni safi ikionesha hali nzuri ya hewa.

Mikono miwili ya watu wawili ikibadilishana funguo za gari, mkono mmoja unashikilia funguo hizo, ukielekea mkono mwingine ulio wazi, ukiwa tayari kuzipokea. Juu ya meza, kuna kalamu ya fedha na mfano mdogo wa gari la kahawia likionyesha mada ya shughuli. Karatasi na ubao, wa kuandikia pia unaonekana kwenye meza.

Gari aina ya Subaru Outback likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo. Gari hilo lina magurudumu ya rangi ya fedha. Taa zake za mbele zinaonekana wazi na kuna bampa ya chini yenye taa ndogo za ukungu. Nyuma yake kuna majengo ya kifahari ya ghorofa na magari mengine yaliyopakwa rangi nyeusi.

Gari jeusi, aina ya hatchback, limesimama kwenye eneo la kijani kibichi, lenye nyasi likiwa limeegeshwa karibu na gari lingine jeupe lenye mizigo juu ya paa. Magurudumu ya gari jeusi, yanaonekana kuwa na muundo wa kipekee, wa fedha na nyeusi. Matawi marefu na miti yanasimama nyuma ya magari.

Gari jeupe imesimama kwenye nyasi zenye unyevu. Magurudumu ya gari yanaonekana yamepakwa tope kidogo. Gari lina vioo vilivyotiwa giza na nambari ya usajili KDR 963V inaonekana mbele. Nyuma ya gari, upande wa kulia kuna jengo la mbao lenye paa la rangi ya kutu na miti mirefu inaonekana kwa umbali.

Gari la kisasa la SUV nyeupe, Volkswagen Tiguan, likiwa limeegeshwa barabarani. Gari lina muundo maridadi na taa ya nyuma, zikionyesha ubora wake wa kisasa. Kuna nembo ya Volkswagen katikati ya buti. Nyuma ya gari, jengo la kisasa linaonekana, likiwa na madirisha mengi na pia ishara inayosomeka Homeri Care upande wa kushoto. Gari linaonekana safi na imetunzwa vizuri, likisimama imara kwenye barabara.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi likiwa na miti mirefu. Gari kubwa lenye rangi ya fedha limesimama mbele likiwa na vioo vya giza. Gari jingine jeusi linaonekana likiwa limeegeshwa nyuma yake na magari mengine yakiwa yameegeshwa zaidi nyuma. Mtu mmoja anaonekana akitembea upande wa kulia wa picha. Jua linawaka na anga ni samawati.

Katikati ya chumba hiki chenye mwanga mkali magari mapya yanang'ara yakikukaribisha kuyagusa na kujaribu kila kipengele chake. Hapo ndipo safari ya ununuzi wa gari inaanza kikamilifu ambapo kila tangazo na vifaa vya mauzo vimepangwa kukuvutia. Ni uzoefu wa kipekee unaokuzoesha kuhisi au kuamua ukisukumwa hatua kwa hatua kuelekea umiliki wa gari la ndoto yako.

Gari la aina ya Toyota Hiace linaloweza kubeba kati ya watu kumi na moja mpaka kumi na wanne limeegeshwa eneo la changarawe. Ni gari ambalo ni la kibinfasi kumaanisha halifanyi kazi ya kubeba abiria kama matatu. Gari lenyewe lina namba ya usajili KCN 009X. Gari lenyewe halifai kupita mwendo wa kasi wa themanini. Gari lenyewe lina magurudumu ambayo yanawezesha gari kupita mahali popote.

Dashibodi safi na maridadi imepangwa vizuri ikiwa na mfumo wa redio wa kisasa na vidhibiti vyote vilivyopo karibu nawe ,gurudumu la uendeshaji linangojea mikono yako likikuahidi safari laini na salama ,hili ni gari lililoundwa kwa ajili ya starehe na urahisi wa kuendesha likiwa tayari kukupitisha barabara za Nairobi kwa urahisi.

Mwanaume anayetabasamu kwa furaha anashikana mikono na muuzaji akifunga dili la ununuzi wa gari lake jipya la kifahari. Pembeni mwao gari jeusi linang'ara likishuhudia makubaliano haya muhimu. Taswira hii inakamata furaha ya mafanikio, kuridhika kwa mteja na mwanzo mpya wa safari.

Maua mengi yenye rangi tofauti yametawanyika kwenye vibanda vya maua. Maua meupe, mekundu, na ya rangi ya waridi yanatokeza wazi, ndoo kubwa zimetumika kuhifadhi maua hizi. Majani ya kijani kibichi yamewekwa kando ya maua yakiongeza uzuri wa asili, baadhi ya vifaa vya kufungia maua kama vile riboni vinaonekana karibu na maua, vikionyesha maua yanauzwa.

Maua yenye rangi mbalimbali yametawanyika kwenye vibanda vya kuuza maua kando ya barabara. Maua ya waridi meupe na mekundu yanatokeza wazi. Watu wanapita karibu na vibanda hivi, baadhi wakiangalia maua, wengine wakiendelea na shughuli zao. Magari yanaonekana kwa mbali. Vifaa mbalimbali vya bustani vimepangwa karibu na maua.

Kijana amesimama mbele ya ukuta mkubwa uliojaa viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali. Viatu hivi vimepangwa kwa safu vikionesha muundo mbalimbali na rangi angavu kama vile manjano, nyekundo na nyeupe. Kijana huyo amevaa fulana ya kijivu na jeans ya samawati akionyesha bidhaa hizo kwa wateja. Nyuma yake kuna vibanda vingine vya soko vinavyoonyesha bidhaa zinazofanana.

Mifuko kadhaa zimetengenezwa kwa nyenzo za asili zilizofumwa zikionyesha mistari ya rangi tofauti kama vile kahawia, nyeupe na nyeusi. Kila mfuko una sehemu ya juu ya kamba iliyotengenezwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia. Mfuko hio imeninginia. Chini yake kuna mkono ya mtu ikishikilia mmoja wa mifuko hio. Nyuma ya mifuko kuna viatu zilizopambwa kwa shanga, navyo vikiwa vimetengenezwa kwa ngozi.

Rafu zilizojazwa vitambaa vya rangi na mitindo mbalimbali vikiwemo vitambaa vya kiafrika kama maankara. Vitambaa vimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao na vingine vinaning'inia kwenye ukuta. Kuna kamera ndogo ya ufuatiliaji uliowekwa kwenye rafu za juu. Upande wa kushoto rafu zingine zimejaa nguo zilizokunjwa.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi yeupe na nyeusi likisimama wima chini ya anga safi ya samawati. Jengo hili lina madirisha meng ya mraba. Chini ya jengo kuna lango jeupe na pia kina lingine la chuma lenye waya wa miba unaoashiria usalama. Kuna miti upande wa kushoto na pia nguzo za umeme zilizo na nyaya nyingi zinazopita angani.

Jengo refu la kisasa lina gorofa nyingi likiwa limejengwa kwa mtindo wa kipekee. Jengo lina kuta nyeupe safi na balconies nyingi zinazojitokeza. Kila gorofa ina madirisha makubwa yanayopanga sehemu ya nje ya jengo. Karibu na jengo kuna miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi na baadhi yenye rangi nyekundu. Anga ya samawati isiyo na mawingu juu inadhihirisha siku safi na ya jua.

Jengo refu la ghorofa kadha liliitwalo mandi plaza limesimama chini ya anga ya samawati likiwa na kuta za matofali ya saruji zisizopakwa rangi upande mmoja na zilizopakwa rangi ya nyekundu na kijivu upande mwingine. Kwa upande wa kushoto majengo mengine yanaonekana yakiwa na urefu mdogo.

jengo linaonekana likiwa na rangi tofauti. Bango kubwa lenye maandishi House Student limening’inia nje ya balkoni. Balkoni hiyo ina uzio wa chuma unaoongeza usalama, huku madirisha ya jengo yakiwa yamefungwa. Nyuma yake, jengo linaonyesha kuta za matofali zinazoashiria wa muundo wake imara.

Jengo maridadi la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe sana linasimama likivutia jicho. Kuna balconies mbili zenye nafasi. Madirisha yake marefu yenye muundo wa kisasa yameongeza uzuri wa jengo lote. Nje yake kuna gari jeupe lililopakiwa vizuri.

Majengo marefu matatu yasiyo malizika yaliyo tengenezwa kwa matofali ya saruji. Yanasimama chini ya anga ya samawati lililo wazi. Kila jengo lina madirisha mengi meusi na juu ya moja ya majengo kuna mtu anaye fanya kazi akionyesha kuwa ujenzi bado unaendelea. Waya ya umeme zinavuka angani mbele ya majengo. Chini kuna mabati yanayo zunguka eneo la ujenzi na mabango machache ya matangazo yanayo onekana karibu.

Nyumba ya kisasa yenye paa la bati na kuta zilizopakwa rangi nyepesi. Sehemu ya chini ya kuta imefunikwa na mawe ya rangi tofauti na dirisha ya samawati lenye vioo vya giza. Juu ya paa kuna nembo ya kikombe cha kahawa, ikiashiria jina la makazi au huduma. Mbele ya nyumba kuna eneo pana lililofunikwa na changarawe. Nyumba zingine zinazofanana zinaonekana pembeni. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye rangi ya kahawia na manjano katikati ya bustani kubwa. Nyasi iliyokatwa vizuri inaenea mbali. Trampulini nyeusi imewekwa upande wa kushoto. Miti mikubwa imezunguka bustani ikitoa kivuli. Barabara ndogo ya kuingia kwenye nyumba inaonekana wazi. Mwangaza wa asili unaingia ndani ukiangazia bustani vizuri.

Ukanda safi na yenye nafasi ikiwa na milango kadha upande wa kushoto na kulia. Sakafu inaonekana kuwa ya rangi ya kijivu na kuta ni nyeupe, zikitoa muonekano safi na wa kisasa. Kuna nguzo nyeusi zinazopita katikati ya kuta, zikiongeza mguso na muundo. Kuna mwangaza unaonekana kutokea katika mlango ulio wazi upande wa kulia.

Jengo refu, la kisasa linaonekana kuwa karibu, likichukua sehemu kubwa ya fremu. Majengo yana madirisha mengi yenye vioo vinavyong’aa, vikionyesha mawingu meupe yaliyotawanyika angani. Muundo wa jengo una balconies ndefu, zilizopangika vizuri zikitoa mwonekano wa kuvutia.

Jumba la kifahari lililojengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi za kupendeza za kijivu na baige . Kuna madirisha makubwa yanayoakisi anga. Lango la kisasa lenye umaridadi la eneo laongeza usalama. Mbele ya jumba hili kuna ukuta wa mawe uliopambwa vizuri. Mmea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa ustadi pia inaonekana.

Nyumba za kisasa zilizojengwa kwa mtindo mmoja. Kila nyumba ina rangi ya manjano na kijivu, zikiwa na paa nyekundu. Barabara iliyo na lami inapita katikati ya nyumba. Taa za barabarani zimesimama wima. Miti michache imepandwa karibu na nyumba ikiongeza uzuri wa asili. Nyumba hizo zimezungukwa na uzio zikionyesha usalama. Anga ya samawati linaonekana juu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Nyumba kubwa lenye ghorofa moja likiwa na kuta za rangi ya kahawia iliyozungukwa na bustani kubwa yenye nyasi iliyokatwa vizuri. Kuna miti mirefu na minene iliyozunguka ikitoa kivuli. Upande wa kulia wa bustani kuna kibanda chenye paa la rangi ya beige kikionyesha eneo la kupumzikia la nje. Mbele kuna meza ndogo ya mbao. Anga ni ya samawati na lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Ubao mkubwa wa matangazo wa Pam Golding Properties linaonekana wazi ukitangaza property for sale . Ubao huu wenye rangi ya nyekundu na kijani unaonesha majina ya mawakala Angela na Sharon pamoja na namba zao za simu kwa mawasiliano ya haraka.

Jengo kubwa lenye ghorofa mbili likiwa na rangi ya kahawia na paa la kijani kibichi. Lango jeusi lililopambwa kwa dhahabu linaonekana. Madirisha ya ghorofa ya kwanza yamefunikwa kwa chuma chenye ncha kali zikiashiria usalama. Jina la Anasar's security system , linaonekana kwenye bango ndogo karibu na lango. Miti inaonekana kwa mbali.

Majengo mawili makuu, na eneo kubwa la ardhi wazi mbele. Upande wa kushoto, kuna jengo refu lenye matofali ya rangi ya chungwa na kuta ya kijivu. Mbele yake, ardhi ni kavu na haina mimea mingi. Katikati mbali kidogo kuna jengo lingine refu lenye rangi ya samawati na balconies za rangi ya chungwa ,likiwa limezungukwa na miti michache. Anga ni samawati safi na mawingu meupe machache.

Nyumba kubwa ya ghorofa moja yenye mlango mweupe wa mbele na madirisha kadhaa yote yakiwa yamewekewa vyuma vya usalama. Imejificha katikati ya bustani yenye mimea mingi, na iliyo tunzwa vizuri. Aina mbalimbali ya miti mingine mirefu na mikubwa inaonekana, yenye majani mengi imezunguka mahali hiyo. Ikionyesha mazingira tulivu. Anga juu ni safi na angavu.

Jengo refu jeupe la ghorofa likisimama kwa fahari chini ya anga safi. Lina madirisha mengi ya kioo ya samawati yakiakisi anga na kutoa muonekano wa kisasa. Kila ghorofa lina balconies ndogo zilizofungwa kwa uzio wa kioo. Juu ya jengo unaweza kuona ishara inayosomeka highway heights ikionyesha jina la jengo hilo. Kuelekea upande wa kulia wa jengo kuna nyaya nyingi za umeme zinazopita mbele ya jengo. Jengo lote linaonekana jipya na limejengwa kwa uangalifu.

Majengo mawili marefu yanasimama wima chini ya anga ya samawati likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Jengo refu zaidi lina rangi ya kijivu na nyeupe na madirisha mengi. Antena ndefu imewekwa juu ya jengo hilo, Jengo la pili likiwa fupi kidogo likiwa na muundo wa kipekee lina rangi ya kahawia dhahabu. Miti ya kijani kibichi imepandwa chini ya majengo hayo. Barabara isiyo na lami inaonekana mbele.

Majengo marefu mawili ya kisasa yenye gorofa nyingi chini ya anga ya samawati jioni. Majengo yamejengwa kwa matofali ya rangi ya udongo na yana vipengele vya rangi nyekundu na nyeupe, huku yakiwa na madirisha mengi ya mraba. Jengo la kushoto lina sehemu iliyojitokeza yenye vioo kutoka juu hadi chini ikionyesha mwangaza wa ndani. Majengo yote yanaonekana kuwa makazi au ofisi yakiwasilisha usanifu wa kisasa.

Majegno mawili yaliyo karibu, moja likiwa limejengwa kwa ngazi tatu na kupakwa rangi ya manajno na samawati huku jingine likiwa ghorofa nyingi, likionyesha madirisha za palikoni. Mbele ya majengo, kuna uzio wa mabati uliopakwa rangi tofauti. Angani lina mawingu meupe yaliyoenea.

Jengo refu la ghorofa linaloitwa North Crest View. Limepakwa rangi ya kahawia na nyekundu, likipendeza chini ya anga ya samawati. Lina balconies nyingi nyeusi za chuma. Madirisha yake makubwa yanaakisi anga, yakionyesha jengo lenye nuru na hewa.

Majengo matatu marefu yanaonekana chini ya anga ya samawati likiwa na wawingu machache meupe. Jengo la katikati lina rangi ya manjano angavu na madirisha meusi. Upande wake wa kushoto, kuna jengo la rangi ya krimu. Upande wa kulia kuna jengo la rangi ya samawati na manjano. Kuna kuta ambao umezunguka majengo hayo na nyasi kavu zinazunguka eneo hilo.

Ukuta mrefu wa matofali yenye muundo wa kipekee. Matofali yamepangwa kwa njia ya kimiani yakibadilishana kati ya rangi nyekundu na kijivu na kutengeneza muundo unaofanana na kikapu. Kuna mimea kadhaa ikiwemo majani ya migomba inayoonekana juu ya ukuta. Sehemu ya chini ya ukuta ina msingi wa zege.

Anga safi ya Nairobi ina tanda juu ya kipande hiki cha ardhi tupu kikisubiri kubadilishwa. Majani makavu chini yanaashiria mwanzo mpya yakipakana na miti ya ndizi inayonawiri. Nyuma, mjengo wa kisasa yanangara yakisisitiza fursa kubwa ya maendeleo. Hii si ardhi tuuh, bali ni turubai tupu tayari kupokea ndoto mpya ya jiji.

Katika mandhari tulivu ya Nairobi, nyumba hii inasimama imara ikiwa na ukuta wake mrefu unaochanganya mawe na rangi. Juu, matangi meusi yanatazama anga ya buluu yakionyesha uhuru wa rasilimali. Barabara ya udongo inakaribisha ikiongoza kwa makaazi haya yanayochanganya uimara na uzuri.

Kuna rafu zilizojaa aina mbalimbali za nyama zilizopakiwa kwa uangalifu. Upande mmoja utaona kuku safi, vipande vya samaki na nyama za kitoweo, zote zikionyesha ubora. Upande mwingine kuna nyama ya mbuzi mbichi, zilizotayarishwa kwa matumizi tofauti, kuanzia minofu na ini hadi nyama ya kusaga. Zote zimewekwa vizuri kwenye vifungashio.

Bidhaa mbalimbali za kuvutia za mkate na keki, kama unavyoweza kukuta katika sehemu ya mkate ya maduka makubwa. Kuna keki za kupendeza zilizopambwa, sambusa na spring rolls zikiashiria utofauti wa bidhaa zinazopatikana. Hii inaonyesha jinsi maduka makubwa yanavyotoa urahisi na chaguo nyingi kwa wateja.